Jengo la benki ya "ECO BANK" likiwa limepakwa rangi ya bluu pamoja na nyeupe lina picha mbalimbali za watu. Benki hii hutoa huduma tofautitofauti kama vile: kuweka, kutoa fedha pamoja na mikopo kwa watu.

Chapa ya tangazo la benki la "Equity" iliyo na rangi nyekundu, ina maelezo mbalimbali jinsi ya kutumia simu janja katika kufanya malipo mbalimbali ya kifedha, kwa kutumia benki hiyo.

Lupa ya tangazo la benki ya “STANDARD” likiwa lina picha ya mnyama wa porini aina ya pundamilia, pia na maelezo mbalimbali juu ya kufungua akaunti katika benki hiyo.

Mfanyakazi wa benki ya "absa" aliyevaa fulana ya rangi nyekundu, akiwa ameshika kipaza sauti akitoa maelekezo mbalimbali juu ya huduma zinazopatikana katika benki hiyo, kama vile kuweka na kutoa fedha pamoja na mikopo.

Mteja aliyevaa sweta la rangi nyekundu, akiwa amefika katika eneo la benki; akimkabidhi mhudumu wa benki hiyo pesa zake ili aweze kutunziwa. Ikiwa benki ndio sehemu salama ya watu kuhifadhi fedha zao.

Tangazo la ecobenki ikiwa na picha ya mwanaume anayetumia simu janja, pia kukiwa na maelezo mbalimbali ya namna ya kutumia simu pamoja na kadi ya benki ili kufanya malipo kwa vitu mbalimbali.

Mwanamke mmoja, aliye vaa fulana ya rangi nyeupe, akiwa anatumia mashine ya kisasa, ambayo hutumika katika kuweka fedha na kutoa katika mabenki ya aina tofauti tofauti.

Watu wawili wenye jinsia ya kiume, wakiwa wamesimama nje ya jengo la benki, benki inayoitwa "Equity", huku mmojawapo akiwa ni mfanyakazi wa benki hiyo na mwingine akiwa ni mteja aliyefika kupata huduma mbalimbali.

Katika chumba kikubwa kinachotumika kama baa, kikiwa na meza iliyopangwa vinywaji vya aina tofautitofauti, kukiwa na pombe kali na zile ambazo sio kali. Kuna wahudumu pamoja na watu mbalimbali waliofika ili kupata vinywaji.

Sehemu ya shelfu ilioko ndani ya chumba cha baa, ikiwa na vinywaji mbalimbali vilivyo na maziwa na vitu tofautitofauti ambavyo hunywewa na watu wanaofika katika baa hiyo ili kujiburudisha.

Ndani y chumba cha baa kukiwa na mwanga hafifu wenye rangi tofautitofauti, kuna mashelfu yaliyojaa vinywaji vya aina mbalimbali ambavyo hutumiwa na wateja, ambao wanafika katika eneo hilo.

Wanawake wanne walio katika eneo la baa, wamevaa mavazi ya aina tofautitofauti, huku baadhi yao wakiwa wameketi na mezani kwao kukiwa na vinywaji vya aina mbalimbali, huku mwingine akiwa amesimama na ameshika chupa iliyo na kinywaji.

Kijana wa kiume ambaye ni mfanyakazi wa baa akiwa amesimama katika kaunta, na nyuma yake kukiwa na ma shelfu yaliyo jaa vinywaji mbalimbali kama vile pombe kali pamoja na bia, na juu ya meza kukiwa na kinywaji ambacho amemuandalia mteja.

Vijana vijana wengi wa jinsia ya kike na kiume wakiwa ndani ya baa wakiendelea kucheza muziki. Huku baadhi yao wakiwa wanakunywa vinywaji, kutoka katika kaunta iliyo na vinywaji mbalimbali.

Magari madogo yaliyo na rangi ya kufanana, yakiwa yamepangwa vizuri katika mstari ulionyooka, yamewekwa katika sehemu ya wazi na yanauzwa kwa wateja mbalimbali watakaofika katika eneo hilo.

Katika sehemu ya ndani kukiwa na magari madogo yaliyopangwa kwa mstari ulionyooka yana rangi nyeusi na magari hayo ni mapya. Na juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato ambayo inatumika katika kurekodi taarifa mbalimbali za mauzo ya magari hayo.

Katika eneo la wazi kukiwa kumepangiliwa magari mengi madogo yaliyo na rangi nyeupe, ambayo ni mapya ambayo yapo tayari kwajili ya kuuzwa kwa wateja watakaofika katika eneo hilo.

Mwanaume mmoja aliyevaa fulana ya rangi nyeupe na barakoa nyeusi, akiwa amesimama mbele ya gari dogo lenye rangi nyeupe, na pembeni yake kukiwa na gari dogo lenye rangi nyeusi, yote yakiwa yanauzwa katika sehemu hii ya kuuzia magari.

Magari madogo ya kisasa na mapya yakiwa yamepangwa vizuri ndani ya duka linalotumika katika kuuza vifaa mbalimbali vya moto kama vile magari pamoja na pikipiki, magari haya ni mazuri na kukutia wateja.

Katika eneo la wazi lililo kukiwa na magari mengi na rangi tofauti tofauti, wamepanga vizuri kuweza kuwavutia wateja wanaofika ili kununua magari hayo.

Katika eneo la wazi lililozungushiwa uzio uliojengwa kwa matofali, ukiwa na magari madogo matatu ya rangi nyeusi ambayo yanauzwa katika eneo hilo, yamepangwa vizuri ili kuvutia wateja.

Katika eneo la ndani likiwa na magari makubwa yenye rangi nyeupe aina ya fuso, yaliyopangwa vizuri na yako tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja watakao fika katika duka hilo.

Gari dogo lililo na rangi ya kahawia likiwa limewekwa katika sehemu iliyo na magari mengi ambayo yanauzwa kwa wateja mbalimbali kwa ajili ya matumizi tofautitofauti. Gari hili ni jipya na ni la kisasa.

Duka linalo uza bidhaa mbalimbali zitokanavyo na maziwa ya ngombe .Juu yake kuna friji ndogo iliyo na madumu yaliyojawa na maziwa. Pia, kuna mashine kubwa na ya kisasa iliyo na rangi ya bluu ambayo hutumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe.

Ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali zitokana na maziwa ya ng'ombe, kukiwa na mashine ndogo na ya kisasa inayotumika katika kuuzia maziwa. Mashine hii humsaidia mteja kujihudumia mwenyewe.

Mashine ndogo ya kisasa na ya kiautomatiki iliyo na rangi ya buluu, picha za ng'ombe pamoja na maandishi yenye rangi tofautitofauti. Inatumika katika kuwauzia maziwa ya ng'ombe, imewekwa ndani ya chumba kilicho bandikwa karatasi za rangi nyekundu.

Mfanyabiashara wa kike aliyevaa koti la rangi nyeupe pamoja na kofia ya kichwani, akiwa amesimama mbele ya mashine kubwa inayotumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe, mashine hiyo iko ndani ya duka.

Friji ndogo na yakisasa iliyo na rangi ya buluu pamoja na nyeupe ina picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi, ambaye anakula majani inatumika katika kuuzia maziwa imewekwa nje ya duka.

Mwanamke mmoja aliyevaa shati la rangi ya bluu akiwa amesimama mlangoni mwa duka linalouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa ya ng'ombe. Nje ya duka hilo kukiwa kumepakwa rangi nyeupe, pia kuna picha ya mtoto aliyeshika glasi.

Mashine ndogo na ya kisasa, ikiwa ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ya ng'ombe ina rangi ya kijani na maandishi ya kijani na rangi nyeupe, inatumika katika kuuzia maziwa, pembeni kukiwa na meza iliyo na ndoo iliyojaa maziwa.

Mwanaume mmoja aliyevaa ovaroli la rangi ya bluu akiwa katika duka linalouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa ya ng'ombe akiminya vitufe katika mashine inayotumika kuuza maziwa.

Wateja wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wamesimama mbele ya mashine kubwa ya kisasa ambayo wanapata huduma mbalimbali za maziwa, huku baadhi yao wakiwa wamevaa nguo za kuakisi mwanga.

Mwanaume mmoja aliyevaa koti la rangi ya bluu, akitumia mashine ya kidigitali na ya kisasa inayotumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe, akibonyeza vitufe huku mkono mwingine akiwa ameshikilia jagi.

Mashine ndogo na ya kisasa ikiwa imewekwa ndani ya chumba, hutumika katika kuuzia maziwa. Mashine hii humuwezesha mteja kujihudumia mwenyewe hata pale mhudumu anapokuwa hayupo.

Wateja wanne wa jinsia ya kiume, wakiwa wamesimama mbele ya duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ya ng’ombe, wakihudumiwa na kijana mmoja aliyevaa barakoa ya rangi ya bluu.

Mwanamke mmoja ambaye ni mteja akiwa amevaa kofia kichwani mwake akimkabidhi hela muhudumu wa duka ambalo linauza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ya ng'ombe, muhudumu wa duka hilo akimkabidhi chupa iliyo na maziwa.

Mwanaume mmoja mfanya biashara alivaa tisheti ya rangi nyeupe akiwa anampimia mteja wake maziwa yaliyo katika jagi na kuweka katika glasi ndogo ya plastiki. Huku mbele yake kukiwa na mashine kubwa ya kisasa inayotumika katika kupimia maziwa ya ng'ombe, pamoja na vikombe vyenye rangi tofuti tofauti.

Wanawake wawili wakiwa wanapanga bidhaa katika duka, bidhaa zinazotokana na maziwa ya ng'ombe wanapanga chupa katika mashelfu yaliyotengenezwa kwa vyuma, bidhaa hizi huuzwa katika duka hilo.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama mbele ya mashine kubwa na ya kisasa, huku mmojawapo akiwa amekinga katika mashine hiyo maziwa na mwingine akitoa maelekezo namna ya kutumia mashine hiyo.

Mafundi watatu, mmoja akiwa amevaa ovaroli la rangi ya kijani, wako ndani ya duka lililo na bidhaa mbalimbali wakisukima mashine ya kisasa inayotumika katika kuuzia maziwa.

Mfumo ya duka dogo kukiwa na viti vya plastiki pamoja wa mashine ya kisasa ambayo, inatumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe, ikiwa ina maandishi mbalimbali pamoja na picha ya mtoto anayekunywa maziwa.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ya ng'ombe likiwa limefunguliwa na nje likiwa limepakwa rangi ya bluu pamoja na nyeupe, lina mabango makubwa mawili yanayoelezea juu ya bidhaa zinazopatikana katika duka hilo.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama mlangoni mwa duka, linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ya ng'ombe, duka hilo likiwa limepakwa rangi nyeupe na nyeusi katika sehemu ya nje, pamoja na rangi ya bluu katika milango na madirisha.

Mashine ndogo na ya kisasa iliyo na rangi nyeupe pamoja na dhambarau, ina picha ya mtoto na aliyeshika glasi iliyojaa maziwa, mashine hii hutumika katika kuuzia maziwa yatokanayo na ng'ombe.

Ndani ya duka dogo linalouza bidhaa mbalimbali za maziwa, kukiwa na mhudumu mmoja pia kuna bango dogo lililo na jina la duka, pia kuna michoro ya ng’ombe wanaokula majani na picha ya mtoto anayekunywa maziwa.

Ndani ya duka kukiwa na bidhaa mbalimbali za kutokana na maziwa ya ng'ombe zimepangwa vizuri katika shelfu. Pia kuna mashine ndogo ya kisasa na ya kiotomatiki inayotumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe.

Mashine kubwa na ya kisasa iliyo na rangi ya bluu pamoja na picha ya bilauri iliyojaa maziwa, inatumika katika kuuzia bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ya ng'ombe. Mashine hii humrahisishia mteja anapofika kupata huduma.

Mwanamke mmoja mfanya biashara aliyevaa koti la rangi nyeupe akiwa ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa ya ng'ombe akimpimia mteja wake maziwa kutoka kwenye jagi moja kwenda kwenye jagi lingine.

Mashine ndogo ya kisasa na kiautomatiki ikiwa imewekwa nje ina picha ya mtoto anayekunywa maziwa, inatumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe mashine hii humwezesha mteja kujihudumia mwenyewe.

Duka linalotumika katika kuuza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ya ng'ombe, likiwa limefunguliwa na katika milango yake kukiwa kumechorwa michoro ya maziwa na mtu anakunywa maziwa.

Mashine ndogo ya kisasa na ya kiautomatiki iliyo na rangi ya bluu, picha ya mtu anayemkamua ng'ombe maziwa, inatumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe. Mashine hii humuwezesha mteja kujihudumia bila uwepo wa muhudumu.

Wateja wawili wa jinsia ya kiume; wakiwa wamesimama mlangoni, nje ya duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ya ng'ombe, wakijadiliana kuingia katika duka hilo ili waweze kupata bidhaa wanazohitaji.

Mashine ndogo na ya kisasa iliyo na rangi ya bluu pamoja na maandishi yenye rangi tofautitofauti, imewekwa ndani ya duka hutumika katika kuuzia maziwa wa ng’ombe mashine hii umwezesha mteja kujihudumia mwenyewe.

Mwanamke mmoja mfanyabiashara akiwa anafungua duka linalouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa ya ng'ombe, nje ya duka hilo kukiwa na picha za ng'ombe wenye rangi nyeusi pamoja na nyeupe huku kukiwa na maandishi mbalimbali.

Mashine ndogo ya kisasa na ya kiotomatiki ikiwa imewekwa katika eneo la wazi, ikiandaliwa ili kupelekwa kwa fundi kwa ajili ya matengenezo, mashine hii hutumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe.

Mashine ndogo ya kisasa inayotumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe ikiwa na rangi ya bluu, maandishi yaliyo na rangi tofauti pamoja na picha ya ng'ombe mwenye madoa meupe na meusi anayekula majani inatumika katika kuuzia maziwa.

Mwanaume mmoja wa mfanyabiashara akiwa anakagua bidhaa zake alizoletewa dukani zilizotokana na maziwa ya ng'ombe na zimewekwa katika chupa za plastiki, huku nyingine akiwa amezipanga tayari katika mashelfu ili wateja wakifika waweze kuviona.

Ndani ya duka kukiwa na mashine kubwa ya kisasa iliyo na rangi nyeupe pamoja na bluu ina picha ya ng'ombe mwenye madoa meusi na meupe anayekula majani, mashine hii hutumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe.

Mashine mbili za kisasa na za kiautomatiki, zikiwa zimewekwa ndani ya chumba, zinatumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe. Mashine hizi humuwezesha mteja kujihudumia mwenyewe, hata pale mhudumu anapokuwa hayupo.

Mfanyabiashara wa kike aliyevaa shati la rangi nyeupe, akiwa ndani ya duka dogo linalouza bidhaa mbalimbali, zinazotokana na maziwa ya ng'ombe huku baadhi yake zikiwa zimepangwa katika shelfu ya mbao.

Ndani ya chumba kinachotumika kama duka la kuuza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ya ng`ombe kukiwa na wateja waliofika na wamekaa katika vivi vya plastiki vilivyo na rangi nyeupe, wakisubiri kuhudumiwa na muhudumu wa duka hilo.

Wateja wachache wakiwa wamefika katika duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ya ng'ombe; wamesimama katika dirisha la duka hilo ili kupatiwa huduma na mhudumu wa duka hilo.

Wateja wawili wa jinsia ya kiume huku mmoja akiwa amevaa fulana ya rangi ya bluu pamoja na barajoa na mwingine akiwa ameshika kikombe cha maziwa, wamesimama nje ya mlango wa duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ya ng`ombe wakisubiri kuhudumiwa.

Mashine ndogo na ya kisasa iliyo na rangi ya bluu pamoja na picha ya ng'ombe anaye kula majani yanatumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe, imewekwa ndani ya duka na pembeni yake kukiwa na mashine nyingine ndogo inayotumika kuuzia mafuta.

Mwanamke mmoja aliyevaa koti ya rangi nyeupe pamoja na kofia kichwani, akiwa anabonyeza vitufe vyenye vilivyopo katika mashine kubwa na ya kisasa inayotumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe, akijihudumia ili kupata maziwa.

Mashine kubwa na ya kisasa inayotumika katika kuwekea maziwa ya ng'ombe ikiwa imewekwa ndani ya chumba, ina rangi ya bluu, picha ya ng'ombe wawili pamoja na watoto wanaokunywa maziwa katika glasi.

Duka kubwa lililo na bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ya ng'ombe. Huku nje kukiwa na bango kubwa pamoja na picha za ng'ombe wenye rangi nyeusi pamoja na nyeupe, na ndani kukiwa na mhudumu wa duka hilo.

Mashine ya kisasa inayotumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe, ikiwa na sehemu iliyo na vitufe vya kubonyeza na sehemu ya kukinga chombo ili maziwa yaweze kutoka. Mbele ya mashine hiyo kukiwa na vikombe vingi vya plastiki, pia kukiwa na mtu anayemimina maziwa kwenye jagi.

Ndani ya duka kukiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri katika mashelfu, pia kuna mashine ndogo na ya kisasa, inayotumika kuuza maziwa ya ng'ombe na sehemu yake ya juu kukiwa na chombo kikubwa kilicho na mfuniko wa bluu.

Mwanamke mmoja mfanyabiashara akiwa ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali, zinazotokana na maziwa ya ng'ombe akimpimia mteja wake maziwa na kumwekea katika chupa kubwa ya plastiki.

Mwanaume mmoja mtu mzima akiwa anamuelekeza mwanamke aliyevaa shati la rangi jeupe namna ya kutumia mashine kubwa na ya kisasa inayotumika katika kuuza maziwa, huku pembeni akiwa ameshikilia dumu dogo ili kukinga maziwa.

Ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa ya ng'ombe, kukiwa na mhudumu wa kiume ambaye anasafisha duka hilo. Na juu ya meza kukiwa na vyombo mbalimbali ambavyo hutumika katika kupimia maziwa.

Mashine ndogo ya kisasa na ya kiotomatiki iliyo na rangi nyeupe imewekwa ndani ya chumba ina picha ya mchoro wa ng'ombe anayekula majani. Mashine hii hutumika katika kuuzia maziwa kwa wateja tofautitofauti.

Mashine ndogo na ya kisasa iliyo na rangi ya zambarau pamoja na nyeupe; ina picha ya ng'ombe mwenye madoa meupe na meusi, inatumika katika kuuza bidhaa mbalimbali za maziwa ya ng'ombe. Imewekwa nje ya duka na pembeni yake kukiwa na mashine nyingine ndogo inayouza mafuta ya kupikia.

Hili ni duka dogo linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ya ng'ombe, kukiwa na wateja wengi waliopanga mstari ili waweze kuhudumiwa na muhudumu wa rika hilo, huku baadhi yao wakiwa wameshika madumu makubwa.

Duka linalotumika kuuza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa ya ng'ombe likiwa limefunguliwa, limepakwa rangi nyeupe ndani na nje, na juu ya meza kukiwa na ndoo ndogo iliyojaa maziwa ambayo watauziwa wateja.

Mboni ya duka kubwa lililo na bidhaa za aina tofautitofauti ambazo zimepangiliwa vizuri katika mashelfu, kuna mashine ndogo na ya kisasa ambayo inatumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe.

Ndani ya duka kukiwa na mashine mbili za kisasa na za kiautomatiki, ambazo hutumika katika kununulia maziwa na pembeni ya mashine hizo kukiwa na mashine ndogo ambazo huuuza mafuta ya kupikia.

Mwanaume mmoja, akiwa amesimama mlangoni mwa duka linalo uza bidhaa mbalimbali, zinazo tokana na maziwa ya ng'ombe. Huku akiwa ameshika mashine ndogo na ya kisasa, inayotumika katika kuuzia maziwa hayo ya ng'ombe.

Duka kubwa na la kisasa lililo na samani za aina mbalimbali kama vile vitanda vilivyo na magodoro pia na mito vikiwa vimetandikwa mashuka yanayovutia, vimepangwa katika muundo mzuri ili wateja wakifika waweze kuviona kwa umakini.

Ndani ya duka kubwa linalouza samani za aina mbalimbali kama vile: viti, makochi ya sofa, vitanda vilivyo na magodoro; vimepangwa vizuri ili kuweza kuwavutia wateja wanaofika na kuweza kuvinunua.

Duka kubwa na la kisasa linalouza samani za aina mbalimbali, kama vile makochi ya sofa pamoja na meza pia kukiwa na mapambo kama vile taa. Ambazo huvutia wateja ili waweze kununua wakifika katika duka hilo.

Mwanamke mmoja akiwa anapanga vitu katika masofa, yaliyotengenezwa kisasa yaliyopo ndani ya duka kubwa, linalouza samani mbalimbali ambazo zinawavutia wateja wanaofika katika duka hilo.

Ndani ya duka la kuuzia samani kuna kitanda kilichotengenezwa kwa mbao kikiwa na sehemu ya chini pamoja na juu pamoja na ngazi ambazo zina droo, kitanda hiki kinaweza kutumika katika majumba ya watu.

Ndani ya duka linalouza samani za aina mbalimbali kama vile viti, meza pamoja na makochi ya aina ya sofa, yaliyo na mito yenye rangi tofautitofauti, yamepangiliwa vizuri ili kuweza kuwavutia wateja.

Duka kubwa na la kisasa limejaa samani za aina mbalimbali kama vileviti, meza na makochi aina ya masofa yaliyo na mito yenye rangi tofauti tofauti, pia kuna mapambo kama vile taa za aina tofauti tofauti ambavyo vyote vinauzwa katika duka hilo.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa likiwa na samani za aina mbalimbali kama vile makabati, magodoro, masofa yaliyo na rangi za aina tofauti tofauti. Vimepangiliwa vizuri ili kuvutia wateja wanaofika na kununua bidhaa.

Mwanaume mmoja akiwa amekaa katika sofa refu lililotengenezwa kwa mbao na magodoro na vitambaa vilivyo na rangi ya kuvutia, limewekewa katika eneo la wazi ili wateja waweze kuona kiurahisi na kulinunua.

Ndani ya duka kubwa lililo na mwanga wa kutosha, kuna samani za aina mbalimbali kkama vile makochi aina ya sofa, meza, viti pamoja na stuli; Pia kukiwa na mapambo kama vile maua pamoja na taa ambavyo vyote vinauzwa katika duka hili.

Katika eneo la wazi lililo na samani aina ya kitanda kilichotengenezwa kwa mbao na kuwekwa chaga kukiwa kumezungukwa na miti mirefu na mifupi iliyo na rangi ya kijani kibichi. Pembeni kukiwa na pikipiki moja.

Makochi aina ya masofa yakiwa yamewekwa katika eneo la wazi, yana rangi za kuvutia ili wateja wanapofika waweze kuyaona kiurahisi na kuyanunua kwa ajili ya matumizi mbalimbali, kama vile majumbani, maofisini au mahotelini.

Samani aina ya sofa yaliyotengenezwa kwa rangi za kuvutia, yakiwa yamepangwa katika eneo la wazi. Yamewekwa ili wateja wakifika waweze kuyaona na kuridhiwa nayo na kuweza kuyanunua.

Eneo la wazi kukiwa na samani aina ya vitanda iliyotengenezwa kwa mbao pamoja na vyuma, vimepakwa rangi za aina tofautitofauti, ili kuvutia wateja wanaofika na kununua vitanda hivyo kwa ajili ya matumizi tofauti tofauti.

Ndani ya duka la kisasa likiwa limepangwa samani za aina tofauti tofauti pamoja na mapambo kama vile maua, kuna samani kama kabati, meza pamoja na viti, ambavyo vimepangiliiwa vizuri ili kuvutia wateja wanaofika katika duka hili.

Ndani ya duka lililojengwa kwa mabati kuna samani mbalimbali kama vile vitanda pamoja na masofa yaliyo na rangi tofautitofauti, yamepangiliwa vizuri, ili kuweza kuvutia wateja wanaopita katika duka hili.

Mafundi seremala wawili wakiwa katika eneo la wazi, huku mmoja wapo akiwa anamalizia kutengeneza kiti, ambavyo vingine wamevipanga pembeni ikiwa tayari vimekamilika ili viweze kuuzwa kwa wateja.

Duka linatumika katika kuuza samani za aina mbalimbali, likiwa lina samani aina ya makochi pamoja na meza, vikiwa vimepangwa vizuri na vimetengenezwa kwa rangi ya kuvutia, ili wateja waweze kununua kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Chumba kikubwa kilicho na mwanga wa kutosha ambacho kinatumika kama duka la kuuzia samani za aina mbalimbali kama vile; makabati, viti, meza pamoja na makochi aina ya sofa yaliyotengenezwa kwa rangi tofautitofauti.

Fundi seremala wa jinsia ya kike akiwa anakata mbao kwa kutumia msumeno yupo katika eneo la wazi amabalo wanatumia kutengeneza samani mbalimbali kama vie; vitanda, makochi, makabati na meza.

Chumba kikubwa kinachotumika kama duka la kuuzia samani za aina mbalimbali, kukiwa na samani aina ya masofa yaliyotengenezwa kwa vitambaa vya rangi tofautitofauti kama vile bluu, nyekundu, kijivu pamoja na kahawia ambazo huvutia wateja.

Eneo la wazi lililo na thamani za aina mbalimbali kama vile; vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao pamoja na vyuma vikiwa vimepakwa rangi za aina tofautitofauti ili kuweza kuvutia wateja wanaofika katika eneo hilo.

Ndani ya hoteli ya kisasa iliyopakwa kwa rangi ya nyeupe na bluu, ina picha, mapambo ya aina mbalimbali kama vile maua pia kuna makochi aina ya masofa, ambayo wateja wakifika wanaweza kuketi na kupumzika wanaposubiri kupatiwa huduma.

Wanaume mmoja akiwa amesema ndani ya hoteli katika sehemu mapokezi. Huku wahudumu wawili wa kike wakiwa ili kumpatia huduma mbalimbali ambazo zinatolewa na hoteli hiyo.

Wanawake wawili wakiwa wamesimama katika eneo la mapokezi, wakisubiri kuhudumiwa na wahudumu wa hoteli hiyo. Eneo hili likiwa limetengenezwa kwa samani mbalimbali pamoja na mapambo ya kuvutia.

Mwanamke mmoja pamoja na watoto wake wakiwa wanatoka katika hoteli ambayo walienda kupata huduma mbalimbali kama vile chakula, hoteli hii ikiwa na samani za aina mbalimbali kama vile viti vilivyo na rangi tofautitofauti.

Katika mapokezi ya hoteli kubwa ya kisasa, iliyo na mapambo ya aina tofautitofauti, kama vile: picha za ukutani, taa pamoja na maua; ambayo huvutia wateja wengi wanaofika kupata huduma katika hoteli hiyo.

Ndani ya jengo la hoteli lililo na mwanga wa kutosha pamoja na mapambo mbalimbali, kuna watu wengi waliofika katika hoteli hiyo huku baadhi wakiwa wameketi wakisubiri kuhudumiwa na wengine wakiwa wanatoka baada ya kutimiza mahitaji yao.

Katika eneo la maduka ya kawaida, kukiwa na bidhaa mbalimbali ambazo zimepangwa vizuri, kama vile: nyanya, matango, karoti pamoja na mboga za majani; kukiwa na wateja wengi waliofika ili waweze kufanya manunuzi.

Wanawake wawili ambao ni wateja wakiwa wamefika katika eneo la soko, wakichagua bidhaa mbalimbali kama vile: nyanya, karoti pamoja na hoho; ambazo zimepangwa vizuri na mfanyabiashara, huku pembeni kukiwa na wafanyabiashara wengine pamoja na wanunuzi.

Ndani ya soko kubwa na la kisasa, kukikuwa na mhudumu mmoja aliyekaa katika kiti, huku bidhaa zake nyingi, aina ya nguo pamoja na mikoba, zikiwa zimetundikwa. Ameketi akisubiri wateja wanao ika katika soko.

Mfanyabiashara wakike akiwa katika eneo la soko akipanga bidhaa zake aina ya viazi mviringo katika ndoo ndogo pamoja na kubwa huku akiwa na bidhaa nyingine kama vile karoti, nyanya na vitunguu ambavyo anauza katika soko hilo.

Wafanyabiashara wengi wakiwa katika eneo la soko wamepanga bidhaa zao katika vyombo mbalimbali, wanauza bidhaa kama vile: njegere, pilipili hoho, nyanya pamoja na vitunguu swaumu; ambavyo huwauzia wateja wanaofika katika soko hilo.

Eneo la soko lililo na bidhaa mbalimbali zilizotundikwa ukutani kama vile nguo fupi pamoja na mikanda iliyo na rangi tofautitofauti, imepangwa vizuri ili kuweza kuvutia wateja wanaofika katika soko hilo.

Katika eneo la soko kukiwa na mikokoteni miwili, iliyobeba bidhaa mbalimbali kama vile: karanga, matango, karoti, hoho pamoja na kabichi; ambazo zinauzwa kwa wateja mbalimbali watakaofika katika eneo hilo la sokoni.

Wafanyabiashara wengi wakiwa katika eneo la soko, wamepanga bidhaa zao katika mifuko kama vile mchele pamoja na maharage, ambavyo wanaviuza katika soko hilo. Huku kukiwa na baadhi ya wateja waliofika ili kununua bidhaa hizo.

Mwanamke mmoja mfanyabiashara akiwa ameketi kwenye kiti, ndani ya soko kubwa lililo na wafanyabiashara wengi pamoja na bidhaa tofautitofauti. Juu ya meza yake kukiwa na bidhaa kama vitunguu, nyanya pamoja na tangawizi, ambavyo anaviuza. Huku pembeni yake kikiwa na binti wa kike.

Mwanaume mmoja mfanyabiashara amevaa kanzu ya kijani akihudumia wateja wake wawili wanawake, waliofika katika soko hilo ili kununua bidhaa anazouza kama vile maembe, ndizi, mananasi pamoja na matikiti maji.

Mwanamke mmoja mfanyabiashara aliyevaa shati la rangi ya njano akiwa anapanga bidhaa zake katika eneo la soko bidhaa hizo ni kama nyanya, karoti, vitunguu, pilipili hoho, pamoja na ndizi ambazo amezitundika.

Mfanyabiashara mmoja wa kiume akiwa ameketi katika eneo la soko, huku akiwa amezungukwa na bidhaa mbalimbali ambazo anaziuza, kama vile: matikiti maji, machungwa, mananasi, nyanya, karoti, mboga za majani pamoja na vitunguu.

Mwanaume mmoja mfanyabiashara, akiwa katika soko la ndani amesimama na juu ya meza kukiwa na bidhaa mbalimbali, pia zingine, akiwa ametundika ukutani kama vile nguo pamoja na viatu ambavyo anauza kwa wateja wake.

Ndani ya soko kukiwa na makapeti pamoja na mazulia yenye rangi pamoja na picha tofautitofauti, yamepangwa huku mengine yakiwa yametandikwa chini, ili wateja wanapofika waweze kuyaona vizuri na kuyanunua.

Katika soko la ndani kukiwa na wafanyabiashara mbalimbali waliopanga bidhaa zao juu ya meza, huku baadhi yao wakielekeza wateja waliofika namna ya bidhaa zao zinavyofanya kazi ili waweze kuzinunua.

Wafanyabiashara wengi katika soko kubwa, huku baadhi wakiwa wameketi na wengine wakiwa wamesimama, wakiendelea kupanga bidhaa zao katika vyombo mbalimbali, ambavyo wanauza katika soko hilo; pia kukiwa na baadhi ya wateja waliofika.

Katika eneo la soko kukiwa ni sehemu ya kutengeneza vifaa mbalimbali, kwa kutumia mabati pamoja na vyuma kama vile: matranka, majiko, makarai pamoja na masufuria; ambayo yanauzwa katika soko hili.

Wateja wengi wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wamefika katika soko wakichagua bidhaa mbalimbali wanazozihitaji kwa ajili ya matumizi tofautitofauti katika majumbani kwao.

Wafanyabiashara wawili wa jinsia ya kike na kiume wakiwa katika eneo la soko wameketi na juu ya meza yao kukiwa na bidhaa mbalimbali ambazo wanaziuza kama vile; nyanyachungu karoti, pilipilihoho pamoja na nyanya.

Nje ya ofisi inayotumika katika kutoa misaada mbalimbali ya kifedha, kukiwa kumepakwa rangi ya bluu, pia kuna picha za watu. Ofisi hii hutoa huduma mbalimbali za kifedha kwa watu, kama vile mikopo.

Nje ya duka kubwa linalofanya miamala ya fedha kukiwa na wateja wawili waliosimama mlangoni kwa duka hilo, wakisubiri kuhudumiwa na mhudumu wa duka ambaye yupo ndani.

Mwanamke na mwanaume wakiwa katika nyumba iliyojengwa kisasa, huku mwanaume akiwa amesimama sehemu ya jiko na mwanamke akiwa amesimama upande wa pili, nyumba hii ni ya kisasa na inaweza kutumika kama makazi ya watu.

Eneo kubwa lililo na magorofa mengi yaliyojengwa kisasa yamepakwa rangi za kuvutia, na kukiwa na mengine ambayo yanaendelea kujengwa. Magorofa hayo yanaweza kutumika kama makazi ya watu au kama ofisi.

Nyumba ya ghorofa iliyojengwa kwa kisasa na kuelezekwa kwa vigae, ikiwa imezungushiwa uzio wa matofali pia na nyaya juu za umeme, nyumba hii inaweza kutumika kama makazi au kama ofisi.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa, kukiwa na mwanga wa kutosha, kuna bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa juu ya meza, huku nyingine zikiwa zimetundikwa, kama vile: viatu, matisheti na makoti ya suti.

Watu tofautitofauti wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wamefika katika jengo kubwa lililo na maduka mbalimbali, huku baadhi yao wakiwa katika duka linalouza samani za aina tofautitofauti, ili waweze kuchagua na kununua.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa lililo na mwanga wa taa wa kutosha, kukiwa kumepangwa bidhaa za aina mbalimbali kama vile makoti ya suti pamoja na mashati yaliyopangwa katika mashelfu ili wateja wakifika waweze kuyaona na kununua.

Wateja mbalimbali wa jinsia ya kike na kiume wakiwa ndani ya duka kubwa na la kisasa, wakichagua bidhaa mbalimbali zilizopo ndani ya duka hilo ambazo zimepangwa kwa kuvutia, huku baadhi yao zikiwa zimetundikwa ukutani kama vile viatu na mikoba.

Duka kubwa na la kisasa lililo na mwanga wa kutosha likiwa na bidhaa mbalimbali, ambazo zimepangiliwa vizuri. Pia kukiwepo na midoli iliyovalishwa nguo, ili wateja waliofika katika duka hilo waweze kuziona bidhaa zilizopo.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa, kukiwa na tangazo la punguzo la bei mpaka asilimia arobaini, kuna bidhaa mbalimbali za aina ya nguo, kama vile mashati pamoja na suruali; ambavyo vimepangwa katika mashelfu na vingine vikiwa vimetundikwa.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha kukiwa na bidhaa mbalimbali pamoja na midoli ambayo imevalishwa nguo kama vile mashati, suruali pamoja na makoti ya suti; huku nyingine zikiwa zimetundikwa ili kuvutia wateja wanaofika katika duka hilo.

Ndani ya jengo kubwa lililojengwa kisasa, likiwa na maduka tofautitofauti yanayo uza bidhaa mbalimbali, likiwa na duka moja linalouza bidhaa aina ya nguo ambazo zimetundikwa vizuri ili wateja wakifika waweze kuziona.

Muundo wa duka kubwa na la kisasa lililo na mwanga wa kutosha kuna shelfu mbalimbali zilizopangwa bidhaa tofautitofauti katika mpangilio unaoeleweka. Duka hili huuza bidhaa hizi kwa wateja wanaofika katika eneo hilo.

Duka kubwa na la kisasa lililo na mwanga wa kutosha, kuna bidhaa nyingi na za aina tofauti tofauti ambazo zimepangiliwa vizuri katika mashelfu. Pia kukiwa na sehemu ya mapokezi ambapo wateja hufika na kulipia bidhaa walizochagua.

Duka kubwa la kisasa lililo na mwanga wa kutosha lina bidhaa za aina mbalimbali kama vile mboga za majani pamoja na matunda. Ambayo yanauzwa kwa watu wanaofika katika duka hilo, na kuchagua bidhaa hizo.

Mwanamke mmoja akichagua bidhaa katika duka kubwa, lililo na bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri katika shelfu na akiweka vizuri katika kikapu alichokishika mkononi ili aweze kwenda kuzilipia.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa kukiwa na bango kubwa linaloelezea bidhaa zainazopatikana ndani ya duka hilo huku bidhaa hizo zikiwa zimepangiliwa vizuri katika safu zilizonyooka ili wateja wakifika waweze kuziona kwa urahisi.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa kukiwa na bidhaa za aina mbalimbali zilizopangiliwa vizuri katika mashelfu, huku bei ya hizo bidhaa ikiwa imeandikwa ili mteja anapofika aweze kuchagua bidhaa anayoihitaji na kwenda kulipia.

Ndani ya duka kubwa la kisasa likiwa na bidhaa mbalimbali za kielektroniki kama vile friji, televisheni pamoja na mashine za kufulia zilizopangiliwa vizuri ili wateja wanaofika waweze kununua bidhaa hizo.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa, lililo na mchanganyiko wa bidhaa za aina mbalimbali ambazo zimepangiliwa vizuri kama vile viatu pmoja na ndala, ambazo huuzwa kwa wateja wanaofika katika duka hilo, kwa ajili ya matumizi tofautitofauti.

Bidhaa za aina mbalimbali zikiwa zimepangiliwa vizuri katika mashelfu, huku bei zake zikiwa zimeandikwa pia ili wateja waweze kuona kwa urahisi na kununua na kwenda kulipia katika sehemu ya mapokezi.

Duka kubwa na la kisasa lililo na mwanga wa kutosha, kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri katika mashelfu ambazo zinakuzwa kwa wateja watakaofika katika duka hilo na kununua kwaajili ya matumizi tofauti tofauti.

Mtu mmoja akisukuma kikapu kilicho na magurudumu kilicho na bidhaa mbalimbali, ambazo ametoka kununua katika duka kubwa akienda kuzilipia ili aende nazo nyumbani, kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Bidhaa za aina tofautitofauti zikiwa zimepangiliwa vizuri katika mashelfu, pia zikiwa zimeainishwa bei kulingana na bidhaa husika, wateja hufika ndani ya duka hili ili kuchagua bidhaa wanazohitaji.